Sehemu ya chumba kikubwa, mfano wa darasa, kilicho na kuta zilizo na rangi ya maziwa na mbele wakinaokena wanafunzi wenye sura za furaha. Ikiashiria kwamba ni wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu, wakiwa wamevalia majoho baada ya kuhitimu.

Moja ya mafunzo yanayotolewa, katika umri wa watu wazima, kukiwa na chumba kikubwa cha darasa, kilicho na viti vyenye rangi nyekundu na nyuma ya darasa hilo kukiwa na karatasi kubwa lililowekwa chini, lenye picha ya mmea wenye rangi ya kijani kibichi, huku baadhi wakiendelea kujifunza na kutazama mmea huo.

Katika darasa lililo na kuta nzuri nyeupe, na meza kubwa za rangi ya kahawia, zilizosheheni makaratasi na madaftari mezani. Huku kukiwa na chupa mbalimbali za maji na wanafunzi wakiwa wamekaa, wakijifunza katika darasa hilo.

Wanafunzi waliosimama wakiwa wameshika vijarida vilivyo na ramani ya Afrika, huku wakiwa wanatabasamu na kusimama kwa pamoja mbele ya chumba mfano wa darasa.

Katika darasa lililo na wanafunzi wa jinsia mbalimbali (ya kike na kiume). Huku kila mmoja akiwa na kompyuta yake mpakato juu ya meza na pembeni kukiwa na chupa na vikikombe. Hii ikiashiria kuwa hii ni namna ya kujifunza katika elimu ya watu wazima.

Sehemu ya chumba mfano wa darasa kilicho na meza kubwa ya mbao huku akionekana mwanaume aliyeshika makalatasi makubwa juu ya meza hiyo, huku akijaribu kuandika kwa kalamu na wenzake wakiangalia kwa umakini.

Sehemu ya darasa akioneka mwalimu aliyeinama katika meza, huku akiwa ameshikilia kalamu na kuandika jambo fulani katika karatasi kubwa nyeupe. Huku wanafunzi wote wakiwa wanaangalia na kusikiliza kwa umakini mkubwa.

Moja ya chumba kitolewacho elimu isiyokuwa rasmi kwa watu wazima, waliojiandaa na kukaa katika meza wakiwa na kalamu na makaratasi huku wakisikiliza utoaji wa elimu.

Chumba kikubwa kilicho na darasa linaloendelea kutoa mafunzo, katika watu walio na jinsia tofauti na umri tofauti, huku watoa mada, wakiwa wamesimama sehemu ya mbele ya chumba hicho.

Mama mmoja wa jamii ya kimasai aliye na upara na kuvalia mavazi ya asili, akiwa ana furaha baada ya kufahamu juu ya kuandika herufi mbalimbali katika ubao mkubwa mweusi

Mmoja wa mwanafunzi wa elimu ya watu wazima aliyevaa koti la rangi nyekundu akiwa ndani ya chumba kikubwa kilicho wazi kikiwa na viti vyeupe vya plastiki na huku akiwa amekaa na madaftari katika meza moja ndani ya darasa hilo.

Chumba kilicho na wanafunzi, wanaoendelea kujipima kwa njia ya kuandika, huku wakiwa wameinama na kufanya kazi hiyo kwa umakini mkubwa, na utulivu wa hali ya juu.

Darasa lililo na wanafunzi walioinama katika kundi dogo, huku wakiwa wanaelekezana jambo fulani walilojifunza. Na mbele yao kukiwa na ukuta uliobandikwa daftari lililoandikwa kwa kalamu ya bluu.

Wanafunzi watu wazima wake kwa waume, huku wanaume wakionekana kuvalia baragashia na wanawake kufunika vichwa vyao, hii ikiashiria kwamba wako katika maelekezo katika dini ya kiislamu na kuelekezana juu ya kujifunza.

Mwanamke aliye na sura ya tabasamu aliyeshika jarida kubwa lenye rangi nyeupe na maandishi meusi akionyesha kitu. Hii ni kuashiria kwamba ni katika masomo aliyojifunza na kuhitimu kwa ustadi mkubwa.

Sehemu ya wazi iliyo tambarare. Nyasi fupi zilizo na uoto na ustawi mzuri wa rangi ya kijani kibichi. Miti mirefu iliyo na matawi ya kijani. Na katikati ya nyasi hizo wakionekana wanaume wawili wanaojifunza jambo fulani kwa vitendo.

Darasa lililo na wanafunzi watu wazima walioketi wakizunguka meza kubwa ya rangi ya kahawia huku akionekana mwalimu aliyevaa mavazi meusi akiwa anaandika kitu katika karatasi kubwa nyeupe.

Umuhimu wa mafunzo yanayotolewa katika rika tofautitofauti, huku wakionekana watu wenye jinsia tofauti ,mwanaume mmoja na wanawake watatu wakiwa wamezunguka katika meza ya mbao, wakiendelea kujifunza kwa umakini jambo fulani.

Ni moja ya mafunzo yatolewayo katika umri mkubwa, huku likionekana kundi la watu wazima wakiwa ndani ya darasa wakisikiliza kitu kwa umakini na baadhi wakiwa wanapiga makofi kumpongeza anayetoa mafunzo hayo.

Ni moja ya njia za kujifunza kwa vitendo kukiwa na chumba kilicho na viti vya plastiki vya bluu, huku wakionekana wanawake wanaojadili jambo fulani lililoandikwa katika moja ya ubao uliopo katika chumba hicho.

Chumba cha darasa kikiwa na watu wa jinsia mbalimbali wake kwa waume waliokaa katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu huku wakiendelea kupokea mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Moja ya darasa lililopambwa katika picha za rangi mbalimbali na meza zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa vyenye rangi ya kijani kibichi, huku katika meza hizo wakionekana wanafunzi waliokaa katika viti wakiendelea kujifunza.

Mafunzo ya elimu ya watu wazima yakiendelea, katika moja ya darasa lililo na wanafunzi wa mataifa mbalimbali, wakiwepo wazungu na waafrika wanaosikiliza mafunzo hayo kwa furaha, huku wakitabasamu.

Jopo kubwa la wanafunzi walioketi katika darasa lililo mwanga hafifu, huku wakionekana wakiwa na tabasamu kubwa na kuendelea kujadili juu ya masomo yao, na mmoja akiwa amenyanyua mkono juu kuashiria kutaka kuuliza juu ya jambo fulani.

Taswira nzuri ikionyesha na wanafunzi wakiwa na sura za kutabasamu wakiwa wameshikilia vyeti. Hii ikionesha kwamba, ni vyeti walivyopewa baada ya kuhitimu mafunzo ya elimu yao.

Ni moja ya mafunzo yatolewayo ya vitendo katika elimu ya watu wazima juu ya ushonaji. Wakioneka mabinti walio na furaha na kutabasamu, wakijifunza jinsi ya kupima nguo mbalimbali na kushona.

Wanafunzi walioketi katika banda lililoezekwa kwa mabati na kushikiliwa kwa vyuma na kando kukiwa na madhari safi na tulivyo yenye miti ya kijani kibichi, huku juu ya meza kukiwa na vifaa vya teknolojia mfano wa kompyuta wakiendelea kuvitazama na kujifunza kwa umakini.

Moja ya chumba kidogo cha darasa, kilicho na madawati madogo ya mbao yaliyoandikwa kwa herufi tofauti. Hii ikiakisi kwamba ni elimu inayotolewa kwa watu wazima walioketi kwa pamoja, wakiendelea kumsikiliza mwalimu anayetoa maelekezo.

Moja ya chumba cha darasa, kilicho na wanafunzi wenye jinsia tofauti, wanawake waliojifunika shungi kwenye vichwa na wanaume waliovaa barakhashia zilizofunika vichwa vyao, na mbele kukiwa na meza kubwa nyeupe, huku wakiwa wanasikiliza kwa umakini.

Utoaji wa elimu ya watu wazima ukiendelea katika sehemu ya wazi kando ya jengo kubwa, huku wakionekana wanafunzi waliokaa katika viti wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini.

Wanafunzi watatu wa kike walioketi ndani ya chumba cha darasa, huku zikionekana kuta zilizobandikwa karatasi nyeupe na baadhi ya vipeperushi; na sehemu ya mbele kukiwa na chombo cha kuhifadhia na kupoozea maji ya kunywa.

Moja ya darasa kubwa lililo na madawati ya mbao na huku akionekana mwanaume wa jinsia ya kiume, akiwa anamfundisha na kutoa maelekezo katika chumba hicho cha darasa.

Chumba cha darasa kilicho na madirisha makubwa ya vioo na huku kukiwa na meza za mbao na juu ya meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato, na wakionekana wanafunzi waliokaa katika viti na wengine wakiwa wamesimama wakijisomea.

Watu walioketi katika chumba kidogo cha darasa huku wawili wakiwa ni wanawake wanaotabasamu na mmoja akiwa anaandika kwa umakini katika daftari na wengine wakiendelea kumsikiliza.

Wanafunzi jamii ya kimasai, walioketi katika chumba maalumu cha darasa, huku baadhi wakiwa wamenyanyua mabango, yaliyoandikwa herufi kwa rangi nyeupe, wakiwa na tabasamu kubwa.

Mwanamke aliyeshikilia jarida fulani, ikiashiria kwamba ni cheti cha kuhitimu mafunzo yake aliyoyapata kwa muda wote aliokuwa katika masomo, na kuonyesha uso wa tabasamu, na nyuma likionekana ni darasa.

Darasa lililo na kompyuta za mezani, huku wakionekana wanaume (vijana wawili) walioketi wakiendelea kuelekezana juu ya jambo fulani na mmoja akiwa amefunua kompyuta mpakato.

Sehemu ya jengo lililo wazi, lenye darasa kubwa la wanafunzi wanaojifunza kwa vitendo juu ya ufundi stadi, huku wakiwa wamekaa katika vikundi mbalimbali na juu ya meza hizo na dawati kukiwa na vifaa vya kujifunzia.

Wakionekana kuwa na nyuso za furaha, wakiwa wameketi katika meza kubwa ya duara, huku wakiwa na majarida mbalimbali, na vitabu, na peni na karatasi. Wakiendelea kujifunza na baadhi wakiwa wanatabasamu.

Sehemu ya chumba kilicho na watu walioketi huku wakiwa wameshikilia makaratasi meupe; yaliyo na maandishi meusi na huku baadhi wakiwa wanasikiliza kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wawili walioketi wakiwa na nyuso za tabasamu, na mbele yao kukiwa na kompyuta ya mezani. Hii inaashiria kuwa ni uelewa mzuri wa kujifunza, na kando akiwa mwalimu anayewatazama kwa umakini.

Watu walioketi kwa pamoja katika chumba maalumu hii ikiakisi kwamba ni utoaji wa elimu ya watu wazima iliyo na wanafunzi waliokaa katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu wakiwa wanasikiliza juu ya jambo fulani na kujifunza kwa umakini.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, huku wanawake hao waliokaa katika chumba kimoja kilicho na safu ndogo zilizo na vitabu vichache, na pembezoni mwa ukuta kukiwa na majalida na karatasi zenye picha mbalimbali; huku wakiendelea kujifunza kwa kutumia kompyuta.

Chumba kikubwa, cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi katika meza na baadhi wakiwa wamevalia barakoa, huku katika kuta kukiwa na vipepereshi vya aina mbalimbali na mabango. Hii ikiashiria ni mafunzo yanayotolewa kwa vitendo.

Moja ya wanafunzi wanaoendelea kujipima kwa njia ya majaribio mbalimbali, wakiwa wameketi katika madawati kwa utulivu mkubwa, na wakiendelea kuandika kile walichojifunza kwa umakini mkubwa.

Chumba kidogo kilicho na wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa katika viti na juu ya meza kukiwa na madaftari na vitabu na baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakijifunza kitu kupitia simu janja za mikononi.

Sehemu ya chumba cha darasa lililo na kuta zilizobandikwa mabango na vipeperushi vyenye picha mbalimbali. Hii ikiakisi ufundishaji na uelewa Kwa kutumia njia ya picha.

Jengo kubwa la darasa la watu wazima huku wakionekana wanafunzi wanao tabasamu na wengine wakiwa na sura za furaha ,wakijaribu kudadisi na kuangalia kwa umakini juu ya yale yote wanayofundishwa.

Mojawapo ya mafunzo yatolewayo kwa vitendo katika elimu ya watu wazima ambayo yanaongeza jitihada ya watu wengi kujifunza kwa bidii, wakiwa wamekaa pamoja katika meza wakiendelea kujadili jambo fulani.

Sehemu ya chumba kilicho na wamama wanaojifunza mafunzo stadi katika elimu ya ushonaji, huku kukiwa na vifaa mbalimbali vilivyo katika meza na vingine vikionekana pembezoni mwao.

Ni moja ya mafunzo yanayotolewa juu ya ufuatiliaji wa jambo fulani, huku wakiwa wanafunzi walioketi kwenye viti, wakiangalia katika kompyuta zilizoko mezani, na kando kukiwa na chupa za maji za kunywa.

Eneo la wazi lililo na banda kubwa la mbao, huku wakionekana wanafunzi katika kujifunza elimu ya watu wazima, wakiwa wamesimama, wanawake na vijana wa kike, huku mmoja akiwa ameweka kalamu katika moja ya sikio.

Njia ya bora ya ufundishaji katika elimu ya watu wazima, kukiwa na darasa lililo na ubao wenye rangi nyeusi na ukiwa umeandikwa baadhi ya maneno wakiendelea kujifunza kwa umakini.

Katika darasa lililo na wanafunzi waliokaa katika makundi, wakiinama na kusikilizana na kujifunza au kutoa maelekezo ya kile walichojifunza, ili waweze kuifanyia kazi na yenye kuleta manufaa.

Moja ya chumba katika jengo kubwa lililo na vioo na ndani kukiwa na wanafunzi wa rika tofauti wake kwa wanaume, wakiwa wamekaa wakipata mafunzo mbalimbali katika darasa hilo.

Mkusanyiko wa watu wanaoendelea kujifunza wakiwa wamekaa katika umbo la duara, huku wakiwa wameketi juu ya viti vyenye rangi ya bluu wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya darasa wakionekana wanafunzi walioketi kwa utulivu, hii ikiashiria kwamba wako katika mitihani ya majaribio na huku kila mmoja akiwa na kalamu na karatasi, kwa ajili ya upimaji huo.

Wanawake wawili, waliyo na nyuso za furaha huku wakitabasamu, wakiwa wameketi kwenye kiti na juu ya meza kukiwa na madaftari, kalamu na nyuma kukiwa na ubao uliobandikwa kipeperushi kilicho na ramani ya dunia.

Mojawapo ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima, kukionekana meza ndefu iliyofunikwa, na kando ya meza hiyo wakionekana watu wanawake kwa wanaume, wakiwa wanaendelea kujifunza na kujisomea.

Kijana mdogo anayetabasamu akiwa amekaa katika meza na kiti cheupe, huku akiwa ameshika madaftari na kuyafunua katikati. Hii inaonyesha kwamba akiwa na shauku kubwa ya kujifunza kile kilichoandikwa.

Mtoa mada akiwa amesimama ameshika kalamu na karatasi, huku akiwa katika chumba cha darasa, akiwa anatoa elimu juu ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Ni moja ya chumba mfano wa darasa. Kilichosheheni kuta nzuri zenye rangi nyeupe, huku kukiwa na baadhi ya mabango na vipeperushi vidogo na ndani wakionekana wanawake walioketi wamevaa barakoa, wakisikiliza kwa umakini.

Sehemu ya wazi, iliyo na mkusanyiko wa watu wengi waliokaa katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, huku wakiwa na jinsia mbalimbali na mavazi mbalimbali, wakiwa wamekaa chini ya kivuli cha miti mikubwa yenye matawi ya kijani, huku wakiwa na utulivu mkubwa.

Chumba kikubwa cha darasa, wakionekana wanafunzi wa mataifa mbalimbali wakiwemo wazungu, wakiwa wamekaa, wakifanya majaribio, huku wengine wakiendelea kusikiliza kwa umakini maelekezo.

Hii ni namna moja ya kujifunza katika elimu ya watu wazima wakiwa wametengeneza kitu mfano wa duara, na baadhi wakiwa wameshika vipande vya makaratasi vilivyo na maandishi meusi; yakiashiria ni jambo fulani.

Chumba kizuri kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na madirisha makubwa ya vioo vilivyo wazi, huku wakionekana wanafunzi wanaoendelea kujifunza na baadhi wakiwa na nyuso za furaha.

Moja ya wanafunzi wa kike wanaopata mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakiwa katika chumba na huku wakiwa wamekaa kwenye viti na kuweka vitabu na madaftari katika meza, huku wakiendelea kujifunza na kutabasamu.

Katika elimu ya watu wazima mafunzo ya vitendo yakiendelea katika moja ya darasa, huku wakionekana watu waliokaa katika viti na meza huko mmoja akiendelea kutoa maelekezo.

Chumba cha darasa, kilicho na wanafunzi walioketi katika meza kubwa za mbao. Huku mbele yao kukiwa na vifaa aina ya kompyuta vyenye rangi nyeupe, wakiwa wanaendelea kupata mafunzo.

Sehemu ya jengo kubwa lenye mandhari ya kupendeza, lililo na wanafunzi walioketi katika meza kubwa, huku mbele kukiwa na mtoa mada anayeendelea kufundisha kwa umakini mkubwa.

Mandhari nzuri ya chumba kilichojaa wanafunzi waliovaa nguo tofauti tofauti na jinsia tofauti wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu na mbele yao kukiwa na meza kubwa huku akiwa wameangalia mbele wakisikiliza masomo kwa umakini.

Chumba kikubwa chenye rangi nyeupe, kikiwa na kompyuta za mezani zilizo juu ya meza na huku wakionekana wanafunzi, wanaojifunza juu ya kutumia kompyuta hizo na kufuata maelekezo.

Moja ya jengo kubwa lililoezekwa kwa paa la mabati na ndani kukiwa na uwazi mfano wa darasa lililopangwa viti vya rangi ya karoti kwa mstari, na wakionekana wanafunzi walioketi na katikati mwalimu akiendelea kufundisha.

Ni moja ya utoaji wa mafunzo, katika elimu ya watu wazima, huku wakionekana wanawake na wanaume waliokaa katika meza kubwa, huku wakiendelea kujifunza kwa umakini na kwa usikivu mkubwa.

Wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa ni watu wazima wa jinsia tofauti, hukua akionekana mwalimu aliyeinama akiandika kwa kalamu katika karatasi kubwa jeupe. Hii ikiashiria ni maelekezo anayowapa wanafunzi hao.

Jengo la moja la darasa wakionekana wanafunzi waliotulia, huku wakiendelea kujipima kwa majaribio katika masomo waliojifunza, na huku darasa hilo likiwa limejaa wanafunzi wengi.

Wanafunzi wanaoendelea kujipima kwa njia ya kuandika, wakiwa katika darasa lililo na utulivu, na huku kila mmoja akiwa na kalamu na daftali, akiendelea kukumbuka yale aliyofundishwa.

Mtoa mada wa jinsia ya kiume, akiwa amesimama katika kundi la wanawake waliozunguka katika meza, wakipokea mafunzo na huku mbele kukiwa na ubao mkubwa mweusi uliobandikwa karatasi zilizo na maandishi.

Mtoa mada mwenye jinsia ya kiume aliyeshikilia karatasi kubwa jeupe lililo na maandishi meusi, huku baadhi ya wanafunzi wakiendelea kujifunza kwa vitendo katika makundi mbalimbali.

Sehemu ya mafunzo ya shamba darasa, akionekana mkulima aliyesimama na mtoa mafunzo juu ya elimu ya shamba, akiwafundisha kwa umakini jinsi ya kutunza mimea hiyo yenye rangi ya kijani kibichi.

Mtoa mada aliyesimama na mwingine, wakiwa wamepiga magoti, wakiangalia karatasi lililowekwa chini likiwa na mchoro unaoonyesha mmea wa rangi ya kijani kibichi na wengine wakiwa wanaendelea kupata mafunzo.

Moja ya sehemu ya wazi iliyo kando ya jengo kubwa chini ya mti mkubwa wenye rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na viti vya plastiki vyenye rangi ya: bluu, kijani na nyekundu; na wanafunzi waliovalia sare za fulana za bluu wakiendelea kupata mafunzo.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na meza kubwa iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, huku wakionekana watu wazima walioizunguka meza hiyo, baadhi wakiwa wamesimama na wengine kuketi katika viti vya mbao, huku mtoa mada akiwa amesimama katikati yao akijaribu kueleza.

Chumba kikubwa kilicho kizuri chenye madirisha ya vioo na nje kukiwa na miti na majani ya kijani kibichi. Ndani ya chumba hicho wakionekana wanafunzi wanaojifunza, huku wakipata hewa safi kutoka sehemu ya nje.

Chumba kikubwa mfano wa darasa kilichopangwa meza na madawati makubwa ya mbao na baadhi ya meza zikiwa na viti vya plastiki vilivyo na rangi ya kijani, huku wakionekana wanafunzi waliojiinamia na kushika vichwa wakiwa wanaandika katika madaftari.

Moja ya mafunzo ya elimu ya watu wazima, huku wakionekana watu waliokaa katika jengo kubwa katika meza, huku wakiwa wanajifunza na kuandika vitu mbalimbali katika madaftari yaliyo juu ya meza hizo.

Chumba cha darasa akionekana mwalimu anaewaelekeza wanafunzi kwa vitendo, juu ya utumiaji bora wa kompyuta za mezani, na huku wakiwa wanamsikiliza na kufanya kwa vitendo, katika utulivu mkubwa.

Kundi la wanawake walio katika utulivu wakikaa katika mduara wakizunguka baadhi ya meza, na mbele akionekana mwanaume aliyevaa koti la bluu, huku akiwasikiliza na kuwaelekeza jambo flani kwa umakini.

Sehemu ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi waliokaa katika madawati ya mbao, na ya chumba kilicho na madirisha makubwa ya vioo huku wakiwa na kompyuta mpakato mezani, na baadhi wakiwa na madaftari na majarida.

Mafunzo ya elimu isiyokuwa rasmi inayotolewa katika rika la watu wazima, walio na mchanganyiko wanaume kwa wanawake wakiwa katika moja ya chumba, huku wakijifunza kwa kutumia kompyuta ya mezani wakiwa wamesimama.

Chumba kikubwa mfano wa darasa lililo na wanafunzi waliokaa katika makundi tofauti, huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta mpakato wakiendelea kujifunza kwa vitendo; huku wakiwa na utulivu wa hali ya juu.

Moja ya mafunzo yatolewayo, katika elimu isiyokuwa rasmi kwa watu wazima, wakiwa ndani ya darasa kubwa. Huku wakiwa wameketi katika viti vya mbao na wengine wakiwa wamesimama, wakizunguka meza kubwa iliyo na kitambaa cheupe, wakiendelea kujifunza.

Wanaume wawili walioketi katika chumba kidogo huku wakiwa na kompyuta mpakato na meza kubwa, wakiendelea kujifunza na kuandika kwa kalamu katika moja ya daftari lililopo katika meza hii.

Sehemu ya chumba cha darasa, huku mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi, akionekana mwanaume ambaye ni mwalimu aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Huku wanafunzi hao wakiwa wameketi katika viti na meza za mbao wakisikiliza kwa umakini.

Katika jengo kubwa, lililojengwa kwa matofali ya udongo na mbele kukiwa na mlango mdogo na ukutani, kukiwa na vipeperushi na mabango mbalimbali yanayoashiria utoaji wa elimu kwa njia ya picha.

Vijana wa kiume waliosimama ndani ya chumba kikubwa mfano wa darasa, huku sehemu ya mlangoni ukutani kukiwa na karatasi kubwa lililoandika maana ya kujifunza na huku mwanaume mdogo akiwa ameshika maua katika mikono yake.

Mwanamke wa kabila la kimasai aliyetabasamu kwa furaha huku akiwa amesimama katika chumba cha darasa kilicho na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi, huku akijifunza kwa vitendo juu ya kuandika baadhi ya herufi.

Wanawake na wanaume, walioketi katika chumba maalumu kilicho na madirisha makubwa ya vioo, huku mtoa mada akiwa ameshika karatasi kubwa nyeupe iliyo na maandishi ya kalamu nyeusi, akiendelea kuwaelekeza kwa vitendo.

Sehemu ya darasa lililo na wanafunzi, walioketi wakijifunza kwa vitendo juu ya elimu ya ushonaji wa nguo mbalimbali, huku wakiwa na furaha na kuendelea kuzitumia mashine hizo, zilizowekwa humo kwa ajili ya ushonaji.

Baadhi ya wanafunzi waliovalia sare za rangi ya bluu bahari na baadhi wakiwa wamevaa kofia, walio na tabasamu na furaha wakiwa na meza zilizosheheni vitabu na karatasi, huku wakiendelea kujifunza kwa umakini.

Sehemu ya darasa lililojengwa kwa matofali na kuezekwa kwa paa la bati, huku kukiwa na wanafunzi walioketi kwenye viti na meza kubwa za mbao, na mbele akionekana mwalimu anayewaelekeza kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi watatu waliokaa kwa umakini katika darasa huku kila mmoja akiwa na kompyuta ya mezani, akiangalia na kujifunza kwa umakini mkubwa kile alichofundishwa na mwalimu.

Moja wapo ya darasa kubwa lililona wanafunzi wa jinsia tofauti wakiwa wanapata mafunzo kwa njia ya vitendo, huku wakiwa wamekaa katika makundi tofautitofauti na kompyuta zikitumika kama njia ya kutoa maelekezo.

Chumba cha darasa kilicho na kuta za rangi nyeupe, na meza kubwa zenye rangi ya bluu bahari na huku wakionekana wanaume na wanawake walio na kompyuta mpakato juu ya meza huku wakijisomea.

Sehemi ndogo ya chumba cha darasa kilicho na dirisha dogo, huku ndani kukiwa na meza ya mbao na juu ya meza hiyo kukiwa na: madaftari, karatasi na majarida mbalimbali. Huku akionekana mwalimu anayeelekeza kitu katika karatasi kubwa yenye rangi nyeupe.

Chumba cha darasa kilicho na kuta zenye rangi ya maziwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeupe, huku akionekana mwalimu anayebandika karatasi lililo na maandishi ya bluu na nyekundu, huku akiweka msisitizo katika usomaji.

Sehemu ya wazi iliyo na mandhari, iliyo na ardhi ya tambarare na huku kando kukiwa na shamba kubwa la mahindi yenye rangi ya kijani kibichi, na pembezoni kukiwa na viti vilivyopangwa na kukaliwa na wanafunzi wanaoendelea kujifunza jambo fulani lililo na manufaa katika maisha yao.

Hii ni moja ya kuashiria uelewa mkubwa ulio na wanafunzi walio na jinsia tofauti na mataifa tofauti, wakiwemo wazungu huku baadhi wakiwa wamenyoosha mikono kuonyesha kuashiria uelewa ulio mkubwa.

Chumba kilicho na utulivu cha darasa kilicho na kuta iliyobandikwa karatasi kubwa jeupe lililo na maandishi na kando kukiwa na vipeperushi vilivyo na picha mbalimbali. Hii ikiashiria ni mafunzo yatolewayo kwa vitendo ili kumwezesha mwanafunzi kuelewa kwa umakini

Hii ni moja ya ufundishaji katika elimu za vyuo vikuu, huku kila mmoja akiwa ameshika kompyuta mpakato katika meza yake na baadhi wakiwa wanasoma kwa kutumia simujanja, huku wakiwa wanajadili na kutabasamu kwa furaha.

Chumba kidogo cha darasa, kilicho na kuta za rangi ya maziwa na mbele ya ukuta wa mbele, kukiwa na karatasi kubwa iliyo na maandishi na kando kukiwa na vipeperushi vilivyo na picha mbalimbali, hii ikiashiria na kuakisi ni utoaji wa elimu kwa njia ya vitendo.

Katika upokeaji wa elimu katika umri wa utu uzima wakionekana wanawake wawili waliovaa shungi na mwanaume wakiendelea kujifunza katika moja ya kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza ya mbao.

Mafunzo yasiyo na mfumo maalumu yakiendelea katika chumba fulani mfano wa darasa, huku wakionekana wanafunzi wa jinsia tofauti ya kike na wa kiume, baadhi wakiwa wamechuchumaa na mwingine amepiga magoti huku wakiwa katika karatasi lililo na picha ya mmea juu.

Sehemu ya wazi iliyona mandhari ya miti mikubwa mirefu na pembeni kukiwa na mimea mbalimbali iliyopandwa huku likionekana kundi kubwa lililozunguka eneo hilo wakiendelea kusikiliza na kujifunza juu ya jambo fulani.

Elimu ya watu wazima ikiendelea kufundishwa kwa njia tofautitofauti za vitendo, huku akionekana mwalimu aliyesimama mbele ya darasa katika ubao mkubwa wenye rangi nyeusi, huku akiwa ameshika zana za kufundishia katika mikono yake.

Wahitimu walioshika vyeti katika mikono yao wakiwa wamesimama kwa pamoja wakiwa na sura za tabasamu baada ya kumaliza mafunzo yao na kupewa vyeti; huku wakiwa wamesimama katika moja ya madarasa.

Katika darasa lililo na madawati na wanafunzi walio katika majaribio yao ya yale masomo waliyojifunza, huku kila mmoja akiwa ameinama kwa umakini, akijaribu kukumbuka na kuandika alichojifunza.

Chumba kikubwa kinachotoa elimu ya mafunzo stadi kilicho na meza kubwa na juu ya meza kukiwa na vifaa vya kufundishia na kujifunza, huku baadhi kukiwa na maboksi makubwa yaliyo na vifaa hivyo na wanafunzi wakiendelea kujifunza.

Ni moja ya chumba kilicho na safu zenye rangi ya njano na baadhi ya vitabu vikionekana kwa mbali na mbele wakionekana wanawake wawili mmoja akiwa na mwelekeza mwenzake jambo fulani katika moja ya vitabu hivyo.

Watu wawili waliokaa katika meza kubwa yenye rangi nyeupe na ukutani kukiwa na bango lililo na kipeperushi chenye kitu kama ramani, huku wakiwa na sura za tabasamu wakiendelea kujifunza jambo fulani.

Ni umoja ya utoaji wa mafunzo na elimu katika jinsia na rika tofauti, wakionekana wanafunzi waliovaa sare za fulana za rangi ya bluu bahari, wakiwa katika darasa.

Mafunzo yatolewayo kwa njia ya vitendo aina ya ufundi wa cherehani huku wakionekana wanafunzi wanaofurahia mafunzo hayo, wakiwa wanapima baadhi ya nguo kwa kushirikiana.

Sehemu ya banda kubwa lililo katika sehemu ya wazi iliyozungukwa na miti michache huku juu ya meza kukiwa na vifaa aina ya kompyuta za mpakato, na huku wakionekana vijana wakiwa wanatengeneza kompyuta hizo.

Sehemu ya chumba kilicho na mkusanyiko wa watu hasa wanawake waliobeba watoto wadogo huku mbele kukiwa na mtoa huduma wa afya aliyevaa nguo nyeupe huku wakiendelea kuwafundisha na wakisikiliza kwa utulivu mkubwa.

Wanafunzi walioketi mbele ya meza kubwa za mbao, huku mbele yao kukiwa na mitambo maalumu aina ya kompyuta zenye rangi nyeupe, huku wakiwa wanaangalia na kujifunza kwa umakini kwa vitendo.

Sehemu ya wazi ya darasa, lililoezekwa kwa bati na kando ikionekana miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi, na mbele kukiwa na madawati madogo ya mbao yaliyokaliwa na wanafunzi walioketi katika utulivu. Ikiashiria wakijipima katika mafunzo waliyopatiwa.

Sehemu ya wazi iliyo na wanafunzi waliovalia sare za kofia nyeupe, wakiwa wamekaa katika madawati huku karatasi na kalamu zikiwa katika meza wakiandika.

Chumba kikubwa mfano wa darasa kilichopangwa viti vya mbao na mbele kukiwa na meza kubwa nyeupe na kando wakiwa wameketi wanaume watatu na pembeni kukiwa na bango kubwa jeupe lenye maandishi meupe hiyo ikiakisi kwamba ni utoajai wa elimu kwa vitendo.

Sehemu ya chumba kikubwa mfano wa darasa kilicho na kuta zilizobandikwa makaratasi meupe yaliyo na maandishi meusi, huku likionekana jopo la watu walioketi wakimsikiliza mtoa mada.

Mtoa mada anayeelekeza kwa umakini mkubwa kitu, juu ya karatasi kubwa jeupe na mwingine akiendelea kuweka karatasi za rangi mbalimbali katika karatasi hiyo, Huku wanafunzi wake wakiendelea kumfuatilia na kumsikiliza kwa umakini.

Mwalimu aliyesimama katikati ya darasa huku akipaza sauti na kusoma jambo fulani katika jarida au daftari, na huku wanafunzi hao wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mkubwa na utulivu.

Sehemu ya wazi iliyokatika banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa mabati, ikionekana ni ufundishaji wa njia ya vitendo katika utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia tofauti wakiwa wameketi, kwa mfano wa duara. Huku baadhi wakiwa wameshika kalamu na karatasi zilizoandikwa. Huku wakiendelea kujifunza na kusikiliza.

Watu watatu walioketi katika meza kubwa kwenye chumba kikubwa chenye mandhari nzuri na taa ndogo zinazowaka, huku wakiwa na kompyuta mbele yao wakiwa wanajifunza na kuangalia kwa umakini juu ya jambo fulani.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na madawati makubwa ya mbao yakiwa yamekaliwa na wanafunzi waliokaa katika mfumo unaoonyesha ni muda wa kujipima yale mafunzo waliojifunza.

Moja ya mafunzo yanayotolewa katika vitendo, juu ya ushonaji na upimaji wa nguo mbalimbali, wakionekana mabinti walio na furaha huku mmoja wao akijaribu kupima, katika nguo iliyoletwa na mteja.

Wanafunzi wakiwa katika chumba, kikiwa na makaratasi juu ya meza yaliyoandikwa kwa kalamu ya bluu, huku wakiwa wanasoma kwa umakini na kuangalia kilichoandikwa katika meza hiyo.

Mwanafunzi anayetabasamu, aliyekabidhiwa cheti baada ya mafunzo ya muda mrefu, huku akiwa na mwalimu aliyevaa suti nyeusi, akimkabidhi cheti alichohitimu.

Katika njia moja inayotoa mafunzo katika elimu ya watu wazima, wakiwa katika chumba wakiwa wanajadili jambo fulani katika msomo yao na wengine wakiwa wanasikiliza na kutazama katika simu zao za mikononi.

Wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na meza kubwa ndefu huku wakiwa wamekalia viti vya plastiki yenye rangi ya kijani na vingine blue, wakionekana watu wazima waliokaa na madaftari na kalamu wakiwa wanajifunza na kusikiliza kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wanaoonekana wakiwa katika mitihani yao ya kuhitimu elimu yao waliojifunza, huku wakiwa wameinama katika meza, na kila mmoja akiwa anaandika na kujibu kile alichoulizwa katika mitihani hiyo.

Mwanamke anayeendelea kujifunza kwa vitendo, huku akiwa anaandika baadhi ya namba na herufi katika ubao mkubwa ulio na rangi nyeusi, na kando kukiwa na karatasi lililobandikwa maandishi meusi.

Moja ya wanafunzi waliokaa katika chumba kikubwa huku baadhi wakiwa wanatabasamu na wakiwa na nyuso za furaha, wakiendelea kujifunza na kuangalia katika kompyuta za mezani na wengine wakiwa wameshika simu janja.

Mtoa mada akiendelea kufundisha akiwa ameshika kompyuta iliyoko mezani na kando kukiwa na wanawake wawili wanaofuatilia na kumsikiliza kwa umakini mkubwa kile anachoendelea kuwafundisha.

Mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakionekana wanafunzi waliokaa ndani ya darasa katika madawati ya mbao, na huku mwalimu aliyesimama akiashiria kusahihisha, akizidi kuwaelekeza wanafunzi hao.

Moja ya darasa kubwa lililo na kuta za rangi ya maziwa na mbele kukiwa na ukuta uliobandikwa karatasi kubwa yenye rangi nyeupe na maandishi na watu waliokaa kwenye viti wakiendelea kujifunza.

Mwalimu au mkufunzi, anaendelea kuelekeza kwa moyo mmoja wanafunzi wa umri wa utu uzima, wakiwa wanamsikiliza na akionyesha kwa mifano, akiwa anaandika katika karatasi nyeupe kwa kalamu ya bluu.

Ni mfano wa chumba kilicho na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi, huku wakionekana watu wawili (mwanamke na kijana). Huku mwanamke huyo aliye na sura ya tabasamu akiwa anaandika herufi na namba katika ubao huo.

Mwalimu aliyesimama amesuka nywele ndefu, huku akiwa ameshika kompyuta mpakato katika mkono wake, huku wakitabasamu na kando wakionekana wanafunzi wanaoendelea kujifunza katika viti na meza.

Moja ya wanafunzi walioketi katika chumba maalumu mfano wa darasa, huku wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani la masomo na mmoja akiwa ameshika simu janja huku akiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi walio na tabasamu na sura za bashasha, walio katika chumba kidogo huku wakiwa wamekaa kwenye viti na meza, wakiwa na madaftari na karatasi na kalamu mkononi wakiendelea kujifunza kwa furaha.

Chumba kilicho na kuta zilizobandikwa vipeperushi vya aina mbalimbali na meza kubwa iliyozungukwa na wanafunzi waliokaa, wakiwa wamevaa nguo tofauti na jinsia tofauti; wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini.

Mafunzo ya elimu ya watu wazima yakiendelea kutolewa katika rika tofautitofauti, katika jengo kubwa lililo na mfano wa darasa, huku ndani kukiwa na meza kubwa na wanafunzi wakijifunza.

Wanafunzi walioketi katika chumba kikubwa, huku wakielezana namna ya kujifunzia kwa vitendo na mwalimu akiendelea kuandika. Hii ikiashiria kwamba ni kuweka msisitizo kwa yale waliyojifunza.

Moja ya mwanafunzi wa jinsia ya kiume, aliyekuwa na sura ya tabasamu na furaha, akiwa amekaa katika chumba kilicho na viti vichache vyenye rangi nyeupe vya plastiki. Huku akiwa na madaftari katika meza, akiendelea kujifunza.

Wanafunzi wa jinsia za kike, waliokaa katika darasa kwa utulivu, huku wakiwa wanafuatilia masomo waliyojifunza na kuyaandika katika madaftari na karatasi, huku wakiwa wamekamata kalamu mikononi.

Mwanamke mwenye sura ya kutabasamu aliyeshika kijarida cheupe, kilicho na maandishi meusi, huku katika kichwa chake akiwa amejifunika shungi, akiashiria kuhitimu elimu ya watu wazima.

Mfano wa chumba cha darasa kilicho na ubao wenye rangi nyeupe; huku wakionekana vijana wawili, mmoja akiandika katika daftari kidogo kwa kalamu, na mwengine akiwa anabandika baadhi ya karatasi zilizokwisha kuandikwa.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa lililowezeshwa kwa mabati na kushikiliwa na vyuma huku wakionekana vijana waliokuwa wakijifunza kutengeneza vifaa fulani vya kielektroniki.

Moja wa kijana aliyehitimu mafunzo yake ya elimu, huku akiwa anapokea cheti akiwa ameshika katika mikono, na akiwa na nyuso ya furaha na kutabasamu.

Sehemu ya wazi iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani nkijani kibichi, huku kando kukiwa na majengo yanayoonekana kwa mbali na sehwmu ya wazi kukiwa na meza tofauti, nyingine za duara zilizokaliwa na watu watatu walio na sura za tabasamu wakiendelea kuandika katika vitabu na madaftari.

Chumba kikubwa, kilichoezekwa kwa mabati na kushikiliwa na mbao, kilicho na kuta na mlango mkubwa ulio wazi. Ikiashiria ni chumba cha darasa linalotoa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Sehemu ya darasa iliyo na ukimya mkubwa, huku kukiwa na meza kubwa ya mbao yenye rangi ya kahawia, na wakionekana wanafunzi waliojifunika vitambaa kwenye vichwa vyao na mwanaume mmoja. Wakiwa na madaftari juu ya meza, wakiendelea kujifunza kwa pamoja.

Moja ya mafunzo yatolewayo katika darasa la elimu ya watu wazima, wakiwa wanafundishwa kwa vitendo na huku mtoa mada akiwa ameandika kitu, katika karatasi kubwa leupe kwa maandishi meusi.

Sehemu ya wazi nje ya jengo kubwa la ghorofa kukionekana watu walioketi katika viti huku wakiwa na utulivu, wakiwa baadhi wameshika daftari kwenye mikono yao wakiendelea kujifunza na wengine wakiwa wanasikiliza.

Katika mafunzo ya elimu isiyo rasmi, ya watu wazima kionekana darasa lililo na wanafunzi wachache waliokaa katika meza za mbao na kompyuta kubwa za mezani huku wakiendelea kujifunza.

Mandhari nzuri na tulivu katika darasa lililo na kuta nyeupe na meza ndefu za mbao zilizokaliwa na wanafunzi waliokaa kwa utulivu, huku wakiwa wameshika madaftari na vitabu wakiendelea kujisomea.

Sehemu ya darasa la mafunzo ya ufundi stadi, huku wakionekana watu wazima wanaume kwa wanawake, baadhi wakiwa wameinamia katika meza wakisoma kwa kujifunza, kwa kutumia kompyuta za mezani.

Wanafunzi waliovaa majoho meusi na kofia, hii ikiashiria ni wanafunzi waliohitimu mafunzo wakiwa na sura za bashasha na tabasamu kubwa, wakiwa wamesimama kwa pamoja mbele ya darasa.

Sehemu ya chumba kilicho na utoaji wa elimu kwa vitendo juu ya mambo ya saluni pamoja na ushonaji, huku wakionekana wanafunzi wa kike walioketi kwa furaha huku wakiwa wanajifunza jambo fulani.

Moja ya mafunzo ya elimu darasa linalotolewa shambani katika shamba lililo na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, huku mtoa mada akiendelea kuwafundisha wanayoendelea kujifunza kupitia shamba hilo.

Hii ni moja ya mafunzo yatolewayo kwa vitendo katika umri mkubwa, huku wakionekana wanafunzi waliokaa chini ya mti mkubwa katika viti vya plastiki vyenye rangi mbalimbali wakiendelea kujifunza kwa pamoja.

Wanawake waliokaa katika darasa lililo na madawati ya mbao, huku wakiwa wamefunika vichwa vyao kwa shungi, na juu ya meza hizo kukiwa na madaftari yaliyofunguliwa, wakiendelea kusikiliza mafunzo.

Wanafunzi walio na sura za tabasamu, wanaendelea kusikiliza kwa umakini mkubwa, huku baadhi wakiwa wanapiga makofi. Hii inaashiria kwamba ni uelewa mzuri katika mafunzo yanayoendelea kutolewa.

Elimu ikiendelea kutolewa kwa umri wa rika tofauti, huku wanafunzi hao wakiwa wameketi katika moja ya darasa, wakiwa wanasikiliza mafunzo kwa umakini mkubwa.

Mwalimu aliyesimama mbele ya darasa huku akiendelea kufundisha wanawake na wanaume wenye umri mkubwa, akiwaonyesha kwa vitendo na baadhi wakiwa na madaftari katika meza walizokaa na kusikiliza kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya wazi, kukiwa na wanawake kwa wanaume walioketi katika viti, huku wakiwa wanajadili jambo fulani. Watu hao wakiwa wengine wamejiinamia, ikionyesha na kuashiria kwamba ni jambo muhimu katika maisha.

Wanafunzi walioketi kwa pamoja wakiwa ndani ya chumba maalumu wakiwa wamezunguka mfano wa duara, wakiendelea kusikilizana na kupeana mafunzo mbalimbali juu ya uelewa wa jambo fulani.

Moja ya darasa lililo na wanafunzi wa jinsia za kiume waliokaa katika viti wakiwa wameshika simu mkononi, mabegi pamoja na karatasi, wakiendelea kujifunza kupitia simu janja za mkononi.

Mandhari ya uoto wa asili ulio na nyasi fupi na miti mirefu wenye rangi ya kijani kibichi, ikionyesha na wanaume wawili waliosimama wakiwa wameshika kitabu huku wakiwa wanajifunza jambo fulani.

Mkusanyiko mkubwa wa watu katika chumba maalumu kilicho na viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu na kijani, huku wakionekana watu wakiwa katika mfumo wa duara, wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini.

Chumba kikubwa kilichojaa watu wengi mfano wa darasa, ikiashiria ni utoaji wa mafunzo maalumu unaoendelea katika jengo fulani huku watu wakiendelea kujifunza na kupokea elimu.

Mwalimu aliyesimama mbele ya darasa zuri kubwa lenye mwanga wa kutosha na taa zinazowaka, na mbele kukiwa na meza na wanafunzi wanaomwangalia akiwafundisha jambo fulani kwa vitendo vikubwa na huku pembezoni kukiwa na madirisha na kuta nzuri za kupendeza.

Darasa lililo na wanafunzi wa rika tofauti na mataifa mbalimbali, huku wengi wakiwa ni wazungu, waliosimama katika jengo hilo lililoezekwa na kujengwa kwa tofali za udongo.

Baba aliechuchumaa huku akiwa anaelekeza juu ya jambo fulani, akiwaelekeza wenzake kufanya zoezi hilo kwa kutumia mikono yao na huku wakiwa wamesimama wakimuangalia kwa umakini.

Chumba kikubwa kilicho na mandhari nzuri ya kujifunza kilicho na madirisha makubwa ya vyoo na taa ndogo nyeupe zilizofungwa kwa umakini mkubwa, na ndani kukiwa na madawati makubwa yaliyosheheni wanafunzi wengi waliojaa wakiendelea kujifunza.

Jengo kubwa lililojengwa kwa matofali ya udongo, na huku paa lake likiwa na mabati yaliyoshikiliwa na mbao, na huku kukiwa na meza kubwa na baadhi ya watu wakiwa wamekaa kwenye viti, na madaftari yakiwa juu ya meza. Na mmoja akiwa amesimama akionyesha kitu kwenye moja ya madaftari.

Mama mmoja anaye tabasamu akiwa katika chumba ikiashiria ni chumba cha mafunzo cha darasa lililo na ubao mbele wenye rangi nyeusi. Huku mama huyo akiwa anaandika baadhi ya herufi ubaoni kwa tabasamu kubwa.

Sehemu iliyo na jengo kubwa lililo zuri na ndani kukiwa na rangi ya kijivu na safu zilizopangwa zenye rangi nyeusi huku wakionekana mwanaume mwenye kipara aliyevaa miwani akiwa amekaa kwenye kiti na kuweka vitabu juu ya meza .

Chumba kikubwa mfano wa chumba cha kutunzia vitabu kilicho na safu za mbao zilizojaa majarida mbalimbali na vitabu, huku alionekana binti anayetabasamu amevaa nguo nyeusi akijaribu kusHika baadhi ya majarida hayo.

Wanafunzi wakiendelea kujifunza katika darasa, huku mmoja akiwa anawaelekeza kwa kupitia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza na wengine wakimuangalia kwa umakini mkubwa. Hii ikiashiria kwamba wanauelewa wa hali ya juu.

Chumba cha darasa, kilicho na wanafunzi wa rika na jinsia mbalimbali walio na kompyuta mpakato juu ya meza, huku wakiendelea kujifunza na kuelekezana kwa umakini mkubwa katika masomo yao.

Mtoa mada namfundishaji katika jengo kubwa lililo na mandhari nzuri ya kufundishia huku likiwa limejaa na kusheheni wanafunzi wa jinsia tofauti waliokaa katika viti na meza mbalimbali wakiendelea kupokea mafunzo.

Jengo kubwa likiashiria kuwa ni darasa la kutolea mafunzo ya elimu ya watu wazima, lililoezekwa kwa paa ya bati na huku kuta zikiwa na rangi ya kijivu, na viti vyenye rangi ya karoti vilivyokaliwa na wanafunzi huku wakiendelea kujifunza.

mafunzo ya elimu ya watu wazima yakiwa yanaendelea katika chumba kilicho na madirisha makubwa, yenye vioo na huku kukiwa na wanafunzi walio na kompyuta mpakato na kalamu mkononi na huku wakiwa wanasikiliza kwa umakini mkubwa.

Mwanamke mrefu na mnene aliyevalia kofia nyeupe, akiwa ameshika kidaftari kidogo cheupe na kalamu, na akiwa amesimama mbele ya darasa lililo na wanafunzi walioketi katika viti na meza, huku wakiendelea kujifunza.

Sehemu ya darasa iliyo na chumba kikubwa kilichojaa wanafunzi walioinama na kufanya mitihani. Hii inaonyesha ni moja ya njia ya kujifunza wakati wa masomo.

Moja ya mkusanyiko wa watu, ikiashiria ni moja ya utoaji wa mafunzo ya elimu ya watu wazima waliokaa katika duara na viti vya bluu, wakiendelea kupokea mafunzo na kusikiliza kwa umakini.

Mwanafunzi aliesimama katika chumba kidogo kilichojaa safu zilizo sheheni vitabu na majarida mbalimbali, huku akitabasamu akiashilia kwamba amegundua jambo alilokuwa akilitafuta katika ofisi hiyo.

Moja ya mafunzo ya elimu watu wazima, wakionekana wanaume kwa wanawake waliokaa mbele ya meza kubwa za mbao, na mbele kukiwa na mashine zenye rangi nyeupe. Huku wakiwa wanajifunza na kusikiliza kwa umakini mkubwa.

Eneo la darasa lililo na ofisi kubwa, ikiwa na mapazia mazuri na juu ya meza kukiwa na vitabu na majarida mbalimbali, huku wakionekana watoa huduma walio na nyuso za furaha, wakiwa wameketi.

Sehemu ya maktaba, iliyosheheni safu nzuri na rafu zilizojaa vitabu na majalida mbalimbali na meza kubwa iliyo na viti vizuri. Na ndani akionekana mwanaume aliyeketi akisoma kwa umakini mkubwa.

Moja ya mafunzo yanayotolewa katika chumba mfano wa darasa ikiashiria ni utoaji wa elimu ya watu wazima wanaoendelea kujifunza na kupokea mafunzo mbalimbali.

Chumba kikubwa cha darasa kilichosheheni safu mbalimbali zenye vitabu vya aina tofautitofauti, huku kukiwa na meza na viti ambavyo wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiendelea kujifunza.

Moja ya darasa katika jengo lililojengwa kwa matofali ya kuchoma, likiwa na mlango mdogo, huku wakionekana watu wa jinsia mbalimbali ya kike na kiume, wakiwa wanamsikiliza mwanaume na mwanamke waliosimama mbele ya darasa hilo.

Chumba cha darasa kilicho na madawati ya mbao, huku wakionekana wanafunzi wa jinsia tofauti waliokaa katika makundi na baadhi wakiwa wamekaa mmoja mmoja, huku mwalimu akiemdelea kuwaekekeza juu ya kujifunza.

Hii ni njia mojawapo ya kutoa mafunzo, katika njia isiyo rasmi katika elimu ya watu wazima. Huku baadhi wakionekana wamesimama na wengine wakiwa wamechuchumaa, wakiendelea kujifunza kwa vitendo na kufanya mazoezi.

Wanafunzi wanaojifunza na kuelekezwa na mwalimu anayepita kwa kila mmoja, akiwaelekeza katika kompyuta zao zilizoko mezani, na kujifunza kwa vitendo vikubwa na huku wakitabasamu.

Sehemu ya nje ya jengo kubwa, lililo na rangi nyeupe na bluu bahari na kando kukiwa na nyumba iliyoezekwa bati na ukuta wa matope, na chini kukiwa na turubai lenye rangi ya bluu, lililokaliwa na wanafunzi, wakiwa wanajifunza.

Katika namna na njia mojawapo ya kujifunza katika umri mkubwa, huku wakionekana wanafunzi wanaobandika maandishi yenye rangi ya bluu na nyekundu, katika ubao mkubwa mweupe na mmoja akiwa anaandika katika karatasi.

Chumba cha darasa, lililo na kuta zenye rangi nyeupe na mbele ya dirisha kukiwa na bango lililo na maandishi makubwa yenye rangi nyeusi, na huku katikati ya chumba hicho kukiwa na meza na watu waliokaa wakiwa wanajifunza.

Darasa kubwa lililo na kuta za rangi ya maziwa, na madawati makubwa ya mbao, yaliyokaliwa na wanafunzi waliovaa nguo za rangi tofautitofauti, wenye umri mkubwa. Wakiwa wanajifunza kwa umakini na kuandika katika madaftari na kalamu.

Sehemu ya darasa ikionyesha ni nyakati za mitihani ya kujipima kile walichojifunza, wakionekana wanafunzi waliojaa ndani ya chumba, huku kila mmoja akiwa anaandika na kujipima kile alichojifunza.

Chumba kikubwa chenye mandhari nzuri kikiashiria kwamba ni darasa lililotoa elimu kwa njia bora wakitumia vifaa mbalimbali vya teknolojia ya juu na huku wanafunzi wakiendelea kujifunza kwa umakini kwa kutumia vifaa hivyo.

Sehemu ya chumba kilicho na mkusanyiko wa kina mama waliobeba watoto wadogo, huku mbele yao kukiwa na muuguzi aliyevalia sare nyeupe, huku wakiangalia chupa za chanjo kwa ajili ya kuwapatia watoto hao.

Chumba cha darasa kilicho na kuta nyeupe ,kukiwa na wanafunzi, katika elimu ya watu wazima, wakiwa wamekaa kwa duara, katika viti, na huku baadhi wakiwa wameshika daftari, na wengine karatasi, huku wakiendelea kujifunza na kujadiliana.

Chumba kikubwa cha darasa kilichopangwa meza na viti kwa ustadi mkubwa na kwa mstari , huku wakionekana wanafunzi waliokaa kwa utulivu. Ikiashiria kwamba ni muda wa kufanya mitihani na majaribio yao iliwaweze kuhitimu mafunzo yao.

Mwanafunzi anayejifunza mafunzo ya kompyuta kwa vitendo, huku akiwa na walimu wanaomuelekeza katika mafunzo hayo. Hii ikiashiria kwamba na kuleta taswira ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima.

Wanafunzi walio na jinsia tofauti wakiwa wameketi katika mduara wakiendelea kujifunza, na baadhi ya wanafunzi hao wakiwa wameshika makaratasi yenye maandishi katika mikono yao, na mwingine akiwa anaandika kwa kalamu.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi waliovaa mavazi mbalimbali wakiwa na jinsia za kike na kiume, wakiwa wamekaa na kuizunguka meza kubwa ndefu, huku wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki wakiendelea kujifunza.

Sehemu maalumu iliyo na uwazi, iliyozungukwa na miti midogo, huku ikiwa imepangwa meza zilizo na madawati ya mbao na viti. Wakionekana kundi kubwa la watu, wakijifunza katika rika mbalimbali.

Hii ni ishara nzuri; ikionyesha wanafunzi watano walioshikilia vyeti, ikiashiria kuwa wamehitimu mafunzo yao kwa ufaulu mkubwa na kuweza kupatiwa vyeti, wakionekana kuwa na sura za tabasanu na furaha.

Mafunzo yanyaoendelea kutolewa ili kukuza vipaji na kuongeza elimu katika umri mkubwa ikiwa na watoa mada waliokaa mbele kwenye meza kubwa na nyuma kukiwa na wanafunzi waliokaa katika viti wakiendelea kusikiliza.

Sehemu kubwa ya darasa wakionekana wanafunzi walioketi na wengine kusimama, na huku wakiashiria ni katika moja ya kujipima kile walichofundishwa na mmoja akiwa amesimama sehemu ya mbele.

Mwanamke aliyebeba mtoto wa mgongoni, akiendelea kujifunza katika moja ya karatasi zilizobandikwa katika ubao mkubwa mweusi. Hii ikiashiria kwamba ni utoaji wa elimu katika umri wa watu wazima.

Utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima ikiendelea katika moja ya chumba maalumu kilicho na meza kubwa, iliyo na makaratasi makubwa yenye rangi nyeupe na mtu akiendelea kuandika juu ya karatasi hilo kwa kalamu.

Chumba cha mafunzo ya elimu ya watu wazima, wanaojifunza kwa vitendo katika utoaji wa elimu isiyokua rasmi, huku wakionekana wanafunzi waliojiinamia katika meza.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na viti vya mbao na meza kubwa za mbao, kilicho na wanafunzi wa jinsia tofauti tofauti wakiwa wameketi na kuendelea kujifunza vitu tofauti kwa umakini.

Chumba kidogo cha darasa kilicho katika jengo lililo na kuta zenye rangi nyeupe na meza ndogo nyeupe, wakionekana wanafunzi walio na jinsia tofauti wakiwa wanatabasamu kwa furaha wakiendelea kujifunza na wakiwa wameshika kalamu na karatasi wakiandika.

Moja ya mafunzo yatolewayo kwa vitendo na kwa uweledi mkubwa katika chumba kilicho na safu zenye rangi ya njano, huku akionekana mwalimu akimuelekea mwanafunzi katika kitabu.

Wanawake na wanaume, waliosimama huku wakiwa wameshikilia vyeti, wakionesha kuwa wamehitimu moja ya mafunzo fulani, wakiwa wamesimama mbele ya chumba kilicho na kuta yenye rangi ya bluu bahari, na huku wakiwa wameshika vyeti vyao kwa pamoja.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi na jinsia na rika tofauti ya utu uzima, wakiwa wamekaa katika madawati na meza kubwa za mbao wakiendelea kujifunza na kuandika kwa umakini mkubwa.

Ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika umri mkubwa huku wakionekana wanafunzi baadhi wakiwa wamevaa barakoa katika sehemu za videvu na huku katika ukuta kukiwa na majarida na vipeperushi mbalimbali walivyoandika na wakiendelea kujifunza na kuandika.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na kuta nyeupe na taa zinazowaka, huku ikionekana ubao ulio na rangi nyeupe na madirisha makubwa na wanawake walioketi katika mabenchi wakiendelea kujifunza.

Wanafunzi waliyohitimu mafunzo yao wakiwa wamevaa majoho yenye rangi nyeusi na kofia wakiwa wamesimama mbele ya jengo, wakifurahi baada ya kuhitimu masomo yao.

Mtoa maada aliyesimama mbele ya darasa kubwa, lililo na wanafunzi walio kaa wakiwa wamevaa nguo tofautitofauti katika meza kubwa, huku kukiwa na madaftari juu ya meza hizo wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa.

Moja ya chumba kilicho na mafunzo ya ushonaji, huku wakionekana wanawake waliokaa katika meza na viti, na huku wakiwa na mashine ya aina ya cherehani, wakiendelea kujifunza.

Njia mojawapo ya kujifunza ikidhihirisha umakini katika uelewa mkubwa kukiwa na darasa lililo na safu zilizo na vitabu mbalimbali huku akionekana mwanafunzi mwenye tabasamu akiendelea kuelekezwa katika kitabu.

Hii ni namna mojawapo ya kujifunza kwa vitendo, akionekana kijana aliyeshikilia kompyuta mpakato, huku akiwaelekeza wanawake wawili wanaomsikiliza na kumfuatilia kwa umakini mkubwa.

Jopo la watu waliokaa katika viti na meza, huku wakiwa wanajadili na kujifunza juu ya jambo fulani. Baadhi wakiwa wameshika vifaa mkononi na wengine wakiwa wamekaa wanasikiliza kwa makini.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi mchanganyiko walio kaa katika makundi na meza mbalimbali, hii ikiashiria kwamba ni aina ya utoaaji wa elimu isiyokuwa rasmi katika rika za watu wazima wanaojifunza.

Sehemu ya darasa kubwa lililo wanafunzi watu wazima wakiwa wamekaa kwenye madawati, mfano wa madawati ya shule ya msingi; huku wakiwa na makaratasi na kalamu mikononi, wakiandika wachofundishwa.

Sehemu ya darasa lililo mfano wa holi, ikiwa na viti na meza za mbao na wanafunzi walio na sura za kutabasamu, wakiwa wanasikiliza juu ya ufundishaji wa jambo fulani katika maisha yao.

Wanafunzi waliotulia kwa umakini, wakiendelea kujifunza katika moja ya chumba kinachotoa elimu ya watu wazima huku wakiwa wanasikiliza na kuangalia kwa umakini mkubwa.

Ni aina ya mafunzo ya elimu ya watu wazima, huku ikionekana chumba kikubwa kilicho na meza kubwa ya mbao na mabenchi ya mbao, huku wakionekana wanafunzi wanaojifunza kwa vitendo juu ya mambo ya saluni na ushonaji.

Jengo lililo na darasa, lililo na kuta za rangi ya maziwa na huko ndani ya chumba hicho cha darasa kukiwa na mkusanyiko wa wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamevaa mavazi mbalimbali, na mbele akiwa amesimama mtoa huduma wa mafunzo hayo.

Moja ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na kuta zenye rangi ya kijani kibichi na rangi ya bluu bahari, huku wakionekana wanafunzi watano walioshika vyeti vya kuhitimu elimu yao ya mafunzo waliyofundishwa.

Moja ya darasa kubwa lililo na mandhari nzuri na kuta zenye rangi ya bluu na nyeupe, na huku kukiwa na saa iliyowekwa ukutani na katikati kukiwa na meza na wanafunzi waliokaa wanajifunza kwa umakini.

Darasa kubwa lililo na mandhari iliyosheheni safu zilizojaa vitabu mbalimbali na mbele kukiwa na meza kubwa za mbao, zilizoshikiliwa kwa vyuma na mbele kukionekana mwalimu alievaa mavazi meusi akiendelea kufundisha.

Jopo la watu lililo katika chumba kilicho na kuta za rangi ya njano, na mbele kukiwa na karatasi kubwa lililobandikwa na kuandikwa kwa maandishi ya kalamu. Huku watu hao wakiwa wanasikiliza na kujifunza kwa umakini mkubwa.

Chumba kizuri cha darasa kilichojaa wanafunzi wa jinsia ya kike, wakiwa wameegamia juu ya meza zao, madaftari na vitabu vikiwa juu ya meza hizo, huku wakisikiliza na kuelewa kwa umakini mkubwa kile wanachofundishwa.

Sehemu ya wazi iliyotambarare na nyuma kukiwa na chombo cha usafiri aina ya pikipiki, na mbele akionekana mwanamke aliyeketi katika dawati, huku akiwa na kitabu kilicho na picha na michoro mbalimbali.

Moja ya darasa kubwa lililo na ubao mkubwa wenye rangi nyeupe na maandishi ya buluu, na huku wakionekana wanafunzi waliokaa katika madawati ya mbao na wengine viti vya plastiki vyenye rangi ya kijani, huku wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa.

Jopo la wanafunzi waliokaa katika chumba kikubwa mfano wa darasa, huku wakiwa wameshikilia aina ya vitabu vidogo, na huku baadhi yao wakiwa wanapiga makofi kupongeza juu ya jambo fulani lililofundishwa mahali hapo.

Wanafunzi wanaojipima uelewa kwa njia ya kuandika huku wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya chumba maalumu mfano wa darasa huku wakiwa wanasikiliza na kuendelea kuandika.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni akiwa amesimama katika darasa linalotoa elimu ya watu wazima, huku akiwa anaangalia karatasi zilizobandikwa katika ubao huku akiwa anajifunza kwa umakini mkubwa.

Chumba cha darasa, kikiwa na wanafunzi wachache waliokaa katika madawati ya mbao, na wengine viti vya plastiki vya kijani. Huku akionekana mwalimu aliyesimama na mbele kukiwa na ukuta uliobandikwa karatasi kubwa nyeupe lililo na maandishi.

Wanafunzi walio na jinsia ya kike wa huku akiwa wamesuka nywele zao wakiwa na sura za kuwa na umakini katika kujifunza; pamoja wakiwa wamekamata kalamu zenye rangi ya njano, huku baadhi wakiwa wanaandika katika madaftari.

Elimu ya isiyokuwa rasmi ya watu wazima ikiendelea kutolewa katika jengo kubwa lililo na kuta za rangi ya maziwa na meza kubwa za mbao, na juu ya meza kukiwa na madaftari yaliyoandikwa huku wanafunzi wa jinsia ya kike wakiwa wamekaa na kusikiliza kwa makini.

Jengo kubwa lililojengwa kwa matofali ya udongo, likiwa na mlango mmoja mdogo. Na ndani ya chumba hicho kukiwa na wanafunzi wenye rika mbalimbali, wa kike na wa kiume. Huku mbele ya ukuta kukiwa na bango lililotundikwa, na wanafunzi wakiendelea kujifunza.

Wahitimu katika elimu ya watu wazima, waliohitimu mafunzo hayo na kukabidhiwa vyeti, huku wakiwa wamevaa majoho na kofia zenye rangi nyeusi, wakishika moja ya vyeti vyao.

Katika kujifunza katika umri mkubwa, wakionekana wanafunzi wanaoelekezwa, na dada aliyevaa shati jeupe na nguo nyeusi, akiwa anatoa maelekezo katika kompyuta kubwa za mezani.

Mwalimu aliye katika chumba kidogo, kilicho na kuta za rangi ya maziwa na dirisha kubwa. Huku kukiwa na meza kubwa ya mbao katikati ya chumba hicho, na juu kukiwa na madaftari, na karatasi na huku kukiwa na wanafunzi wanaojifunza kwa umakini.

Chumba cha darasa kubwa lililo na kuta nyeupe, na wanafunzi walio na tabasamu bashasha, wakiwa wamekaa kwenye viti na meza kubwa, na kila mmoja akiwa na kompyuta juu ya meza yake. Akiendelea kujifunza kwa umakini.

Mwanamke aliyesimama mbele ya jengo kubwa lenye rangi nyeupe na chini ukiwa na ufito wa blue bahari, huku akiendelea kujifunza katika moja ya njia za kujifunza katika umri mkubwa na baadhi wakiwa wamekaa chini wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali.

Mwanafunzi mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni, akiwa anajifunza katika elimu ya watu wazima, akiwa mbele ya ubao mkubwa mweusi uliobandikwa karatasi kubwa nyeupe, zilizoandikwa kwa kalamu ya bluu. Huku akionyesha jambo fulani.

Mwalimu wa kiume aliyesimama huku akiendelea kutoa maelekezo kwa baadhi ya wanafunzi akiwapatia kitu fulani mkononi, na huku baadhi wakiwa wameketi katika makundi wakiendelea kujifunza.

Chumba kidogo cha darasa kinachotoa elimu ya mafunzo ya watu wazima kukiwa na wanafunzi waliosimama na wengine wamekaa wakipokea maelekezo na huku kukionekana vitabu vilivyowekwa juu ya meza ya chumba hicho.

Vijana wadogo walio na sura na nyuso za tabasamu wakiwa wameshika baadhi ya vitabu vilivyo na ramani na picha mbalimbali, katika chumba hicho kikubwa cha darasa wakionekana watu wengine walioketi pembezoni.

Sehemu ya darasa kukiwa na wanafunzi wadogo, walioketi wakisikiliza kwa umakini juu ya elimu itolewayo ya wanafunzi katika rika mbalimbali, na mtoa mada akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi akiendelea kufundisha.

Mwalimu anaendelea kutoa maelekezo kwa njia ya vitendo katika elimu ya watu wazima, akiwa katika chumba kilicho na mandhali nzuri, iliyo na meza na kompyuta za mezani.

Chumba cha darasa linalotoa elimu ya watu wazima, huku wakionekana wanafunzi waliosimama wakitabasamu wakiendelea kujifunza katika ubao uliobandikwa karatasi nyeupe, iliyo na michoro iliyochorwa kwa kalamu.

Wanawake wawili walioketi, huku wakiwa na nyuso za tabasamu na mbele yao kukiwa na meza kubwa iliyosheheni vitabu pamoja na majarida mbalimbali. Hii ikiashiria kwamba ni usomaji na ujifunzaji katika umri mkubwa.

Jopo kubwa na kundi la watu, waliozunguka sehemu ya wazi iliyo na miti mfano wa msitu. Huku sehemu ya wazi hiyo kukiwa na viti na baadhi ya watu wakiwa wamesimama na wengine kukaa kwenye viti, ikiashiria kwamba ni mkutano au kikao maalumu.

Wanafunzi wanaoendelea kujifunza kwa vitendo, wakiwa katika darasa kubwa, baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakiwa nyuma ya darasa hilo, wakiendelea kujifunza kwa njia ya picha.

Mafunzo yanayotolewa katika chumba maalumu kukiwa na wanawake waliokaa juu ya meza, wakiwa na madafari na kalamu mikononi, wakiendelea kusoma na kuandika walichojifunza.

Moja ya wanafunzi wa jamii ya kimasai waliovaa nguo zao za kiasili huku wakiwa wanafuraha wameshika baadhi ya vifaa vya kufundishia vikiwa vimeandikwa herufi zenye chaki ya rangi nyeupe.

Ni chumba cha darasa kilicho na kuta za rangi ya njano na mabenchi ya mbao na viti vya plastiki vya kijani, na mbele ya chumba hicho sehemu ya mbele ya ukuta, kukiwa na karatasi kubwa lenye rangi nyeupe ikiwa na maandishi ya bluu.

Chumba kidogo kilicho na ubao mweusi ulio na maandishi meupe yaliyoandikwa kwa chaki, huku wakionekana wanawake walio na furaha na shauku ya kujifunza juu ya jambo fulani, ili liweze kuwaletea tija na mafanikio katika maisha yao.

Moja ya darasa kubwa, lililo na kuta zenye rangi ya njano na madawati yenye rangi ya kahawia, na huku baadhi ya wanafunzi hao wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki na wengine katika mabenchi madogo ya mbao, na huku mwalimu akiendelea kufundisha.

Mama wa kimasai, aliyesimama kwa tabasamu kubwa, akifurahia na kuendelea kujifunza, huku akiwa anaonyesha baadhi ya herufi zilizoandikwa katika ubao. Hii ikiashiria ni moja ya mafunzo yanayotolewa.

Moja ya mafunzo yanayotolewa yaliyo na faida katika umri wa watu wazima, huku wakionekana wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa katika meza za mbao na huku wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wanaoendelea kujifunza katika darasa lililo na meza kubwa za mbao, na kukiwa na kompyuta mpakato juu ya meza hizo, huku baadhi wakiwa wanaandika katika makaratasi na daktari na baadhi wakiwa wanaendelea kupokea maelekezo mbalimbali.

Wanafunzi waliojiinamia katika madawati wakiwa wanafikiri kwa umakini namna ya kujibu katika mitihani yao. Hii inaashiria kwamba wamehitimu mafunzo yao na hivyo wapo kwenye mitihani ya majaribio.

Darasa lililo na utulivu mkubwa wakionekana wanafunzi wenye rika tofauti wanaume wakiwa wamekaa katika meza wote wakiwa wametulia wakiandika jambo fulani kwa umakini, kwenye madaftari na kalamu hii ikiashiria kuwa ni katika upimaji wa walichojifunza.

Ni moja katika njia ya kutoa elimu kwa vitendo, huku akionekana mwalimu aliye na wanafunzi wawili wa kike wakitabasamu, akitoa maelekezo kwa kutumia kompyuta mpakato iliyo katika meza.

Watu wanaojifunza kwa vitendo wakiwa wameshika karatasi zenye rangi mbalimbali, huku baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameinamia meza na kuandika kitu katika kipande cha karatasi.

Eneo la wazi, lililo katika ardhi iliyo na udongo na nyasi zilizokauka, na mbele kukiwa na mama aliyejifunika kanga. Amekaa juu ya dawati akiwa amefunua moja ya vitabu, akijifunza na nyuma yake ikionekana chombo cha usafiri chenye rangi nyekundu, aina ya pikipiki.

Mandhari nzuri ya chumba kikubwa kilicho na madawati, huku wakionekana wanafunzi wenye bashasha kubwa na tabasamu, wakiwa wamevalia kofia nyeupe, wanawake kwa wanaume, wakijifunza kwa umakini mkubwa.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi katika meza kubwa, huku wakiwa wamevalia mavazi tofauti tofauti. Karatasi zikiwa juu ya meza hizo na baadhi wakiwa wanaandika na mbele akionekana mtu aliyesimama akionyesha ishara fulani kwa vitendo.

Mwanamke aliyesimama, ameshikilia kitabu na daftari, akiwa anaelekeza juu ya jambo fulani. Huku wenzake waliokaa katika viti na meza, wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini.

Mojawapo ya chumba katika shule iliyo na darasa lililo na safu moja kubwa ya mbao iliyo na vitu vichache, na katika chumba hicho kukionekana wanaume walio na rika mbalimbali wakiwa wanajifunza

Ni moja ya darasa dogo wakionekana watu waliovaa mavazi tofauti (wanawake kwa wanaume) wakiwa wameshikilia vipeperushi na vitabu mkononi na baadhi wakiwa na meza ndogo za viti. Wakiendelea kujifunza na na kusikiliza kwa umakini mkubwa.

Mwanafunzi aliye na sura ya tabasamu la bashasha, huku nyuma yake kukiwa na safu iliyo na vitabu na vipeperushi, huku akionekana mwanamke aliyevaa sweta jeusi na miwani, akiwa anamwelekeza kitu katika moja ya vitabu.

Elimu ya watu wazima ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika rika tofauti na jinsia tofauti, huku tukiona wanafunzi waliyoketi katika darasa huku wakiendelea kupata elimu hiyo.

Sehemu ya bwalo au holi kubwa lililosheheni jopo kubwa la wanafunzi, Waliokaa katika meza na viti huku wakiendelea kujifunza kwa umakini. Hii inaashiria ni sehemu ya chuo cha elimu ya juu.

Darasa linalotoa mafunzo ya vitendo kwa watu wazima, juu ya ushonaji na mambo ya saluni, huku wakiwa wanafunzi wa kike ,wamekaa katika meza kubwa, na huku wakiendelea kujifunza kwa vitendo.

Elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa katika makabila tofautitofauti na katika elimu hiyo tunaona mwanamke anayejifunza juu ya kuandika herufi katika ubao.

Moja ya chumba cha darasa kinachotoa mafunzo ya vitendo kwa kutumia kompyuta zamezani huku akionekana mwalimu amesimama akielekeza moja ya wanafunzi juu ya utumiaji wa kompyuta.

Katika elimu ya watu wazima wakionekana wanawake waliokaa katika meza kubwa na madawati, wakiendelea kujifunza na kuandika kwa umakini mkubwa. Hii kiashiria kwamba ni umuhimu wa kusoma katika umri wa utu uzima.

Chumba kinachoendelea kutoa mafunzo juu ya utumiaji wa kifaa cha elektroniki mfano wa kompyuta ya mezani, yakiendelea kutolewa na wanafunzi wakiwa wanafuatilia kwa umakini.

Sehemu ya shamba darasa lililo katika sehemu ya wazi, huku zikionekana mboga nzuri zilizostawi na kunawiri, mfano wa rangi ya kijani kibichi. Huku mkulima huyo akiendelea kuwafundisha wakulima wengine waweze kuiga mfano huu.

Kijana aliye na sura ya kutabasamu aliyevaa fulana ya bluu akiwa anajifunza na wenzake, na nyuma anaonekana mwanamke aliye na kompyuta mpakato akiendelea kuelekezwa na kijana aliyevaa miwani.

Mojawapo ya kujifunza katika umri mkubwa (elimu ya watu wazima) huku wakionekana wanafunzi hao waliokaa katika meza, wakiwa na kompyuta mpakato huku wakiwa wanajadili jambo fulani na kusikiliza kwa umakini.

Wanafunzi wawili walioketi katika chumba kilicho na vioo vikubwa, na mbele kukiwa na meza, huku mmoja akiwa na kompyuta mpakato, na mwingine akiwa na kitabu, kalamu na karatasi, akiendelea kumwelekeza mwanafunzi mwenzake.

Moja ya mafunzo yanayotolewa kwa kujifunza kwa vitendo, katika umri mkubwa, wakionekana wanafunzi walio na jinsia mbalimbali za kike na kiume, wakiwa wameshika makaratasi na peni, wakiendelea kujifunza.

Katika chumba kikubwa kilicho na wanafunzi wanaoendelea kujipima wakiwa wamekaa katika madawati na huku wakiwa wanaendelea kuandika kwa utulivu mkubwa na umakini, hii ikiashiria ni moja ya majaribio ya kujipima walichojifunza.

Sehemu ya darasa iliyo na kuta iliyobandikwa karatasi nyeupe iliyo na michoro mbalimbali, na mbele akionekana kijana aliyeshikilia maua huku akiwa mwenye sura ya furaha na tabasamu kubwa.

Ni moja ya mafunzo ya elimu ya watu wazima katika jamii ya wafugaji wamasai wakiwa ndani ya darasa huku katika darasa hilo kukiwa na ubao uliyoandikwa herufi mbalimbali kwa rangi nyeupe.

Wanafunzi walioketi katika chumba kimoja mfano wa darasa wakiwa na sura za utulivu, hii ikiashiria kwamba wapo katika mafunzo maalumu wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa makini.

Sehemu ya eneo la wazi lililo na miti mikubwa ya rangi ya kijani, na nyasi fupi za kijani, huku akionekana mwalimu anayetoa maelekezo katika kitabu, na huku mwanafunzi akiwa anasikiliza.

Wahitimu waliohitimu mafunzo yao, wakiwa wamevaa majoho meusi, huku wakiwa na tabasamu kubwa na wamesimama mbele ya jengo la moja ya madarasa waliokuwa wakijifunza kupata elimu hiyo waliohitimu.

Ni moja ya mafunzo yanayotolewa kwa njia ya kompyuta za mezani, huku mwalimu aliyesimama akiwa na wanafunzi wawili wa kike wanaotabasamu na ubao uliosheheni vipeperushi na mabango yenye picha mbalimbali.

Wanafunzi walioketi katika darasa kubwa, lililojaa kompyuta za mezani na mwalimu akipita kuwakagua mmoja baada ya mwingine na kuwaelekeza kitu wanachotakiwa kufanya katika kipindi hiki walicho darasani wakijifunza.

Njia nzuri na bora ya kutoa elimu Kwa vitendo katika umri mkubwa, ikiashiria baadhi ya walimu wanabandika karatasi na vipeperushi mbalimbali. Hii Ni njia ya kuweka uelewa wa wanafunzi kwa urahisi.

Sehemu ya wazi iliyo na mandhari ya udongo pamoja na nyasi fupi za kijani kwa mbali, huku kukionekana mama aliyekaa katika dawati kubwa la mbao akijifunza kitabu kilicho na picha mbalimbali, na nyuma kukiwa na chombo cha usafiri aina ya pikipiki.

Moja ya chumba kilicho na mfano wa darasa huku wakionekana wanaume wanaojifunza baadhi wakiwa wamevaa barakashia na wengine wakiwa wamesimama wakionyesha zoezi moja kwa vitendo kwa kutumia mikono.

Madhari iliyo nzuri na utulivu ikiashiria kwamba ni mafunzo yanayotolewa ya shamba darasa huku kando tukiona shamba kubwa lililo na mahindi yaliyo na rangi ya kijani kibichi na wanafunzi walioketi katika viti wakisikiliza kwa umakini.

Mtoa mada aliyechuchumaa, huku akiendelea kuwafundisha wanafunzi waweze kufanya matendo hayo kwa vitendo vikubwa, na wanafunzi hao wakiwa wamesimama na kumwangalia mwalimu wao huku wakijaribu kufanya.

Chumba cha darasa cha elimu ya mafunzo ya ufundi kwa vitendo; huku kukiwa mbele na kompyuta za mezani zenye rangi nyeupe, na wakionekana wanafunzi wanaotaka na shauku ya kujifunza.

Sehemu ya wazi ya jengo kubwa lililo na viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, nyekundu na kijani wakiwa wamevaa sare ya fulana za bluu huku mmoja akiwa anaandika mbele ya ubao mweupe na wengine wakimtazama kwa umakini.

Moja ya mafunzo yanayotolewa ya elimu ya watu wazima wakiwa ndani ya darasa lililobandikwa vipeperushi vilivyo na picha mbalimbali, huku wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya ukumbi mfano wa darasa, lililosheheni pembeni safu mbalimbali zilizojaa vitabu na vipeperushi mbalimbali. Huku ndani ya darasa hilo wakionekana wanafunzi walioketi katika meza maalumu, wakiendelea kumsikiliza mwalimu kwa umakini.

Sehemu ya chumba cha darasa, kilichojaa wanafunzi wa jinsia tofauti, walioketi kwa pamoja na mbele ya meza kubwa za mbao zilizo na kmpyuta nyeupe, huku wakiendelea kujifunza kwa umakini.

Mafunzo yakiendelea kutolewa kwa watu wenye rika tofauti, ikionyesha kwamba hii ni moja ya utoaji wa elimu ya watu wazima, huku wakionekana wanaume wanaojifunza kupitia karatasi kubwa, lililo mezani lililoandikwa.

Chumba cha darasa kilichojaa wanawake waliobeba watoto, huku wakiwa wanasikiliza mwalimu anayewafundisha jambo fulani. Mwalimu huyo akionekana kuvaa sare kama muuguzi.

Chumba cha darasa kinachoakithi utoaji wa elimu kwa vitendo huku katika moja ya kuta za chumba, hicho kukiwa na karatasi yenye rangi nyeupe iliyo na michoro inayoelekeza jambo fulani.

Sehemu ya mafunzo yanayotolewa kwa njia ya teknolojia ya kutumia kompyuta za mezani, huku akionekana mwalimu anayeelekeza wanafunzi kwa vitendo na kufanya usahihi ulio makini.

Sehemu kubwa ya wazi katika jengo kubwa lililo na kuta nyeupe likiwa anameza kubwa ndefu iliyofunikwa juu kwa kitambaa na huku wakionekana watu wa jinsia tofauti wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu na rangi ya kijani wakiendelea kujifunza jambo fulani.

Chumba kikubwa cha darasa kilichojaa wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakipokea mafunzo, huku wakiwa wamekaa kwenye meza kubwa za mbao na viti, na baadhi wakiwa wameshika kalamu na makaratasi.

Eneo kubwa la darasa lililo nakuta kubwa na madirisha huku wakionekana watu waliokaa wenye rika na jinsia mbalimbali katika viti vya plastiki vyeupe wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini.

Ni moja ya namna ya kutoa mafunzo kwa vitendo, katika elimu ya watu wazima, wakionekana wanawake wawili wanaosikiliza kwa umakini mafunzo yanayotolewa, kwa njia ya kompyuta ya mezani.

Sehemu kubwa ya wazi yenye miti mikubwa yenye majani ya kijani kibichi na nyasi fupi za kijani huku kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi wenye rika tofauti na jinsia tofauti, wakiendelea kupokea na kujifunza jambo fulani.

Katika chumba kikubwa cha darasa kilicho na mandhari nzuri, akionekana mkufunzi aliyesimama mbele ya darasa hilo akiwa anafundisha wanafunzi waliokaa katika meza kubwa nyeupe wakimsikiliza kwa umakini.

Wanafunzi wawili walioketi katika chumba kikubwa cha darasa, na wengine wakiwa upande wa pili, wakiwa wanatazama katika kompyuta za mezani na mmoja kati ya wanafunzi hao akiwa amevaa miwani, akiangalia kwa umakini mkubwa.

Chumba cha darasa kilicho na madawati madogo ya mbao na viti vya plastiki, huku wakiendelea kutoa mafunzo na wanafunzi wakiwa wanaendelea kusikiliza na kujifunza kwa umakini.

Ni moja ya mafunzo muhimu yanayotolewa katika elimu ya watu wazima, huku akionekana mtoa mada aliyesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa maandishi meupe huku kukiwa na wanawake waliokaa wakimsikiliza.

Chumba kikubwa, kilicho na kompyuta za mezani zenye rangi nyeusi, huku katika kila kompyuta akionekana mwanafunzi anayejifunza kwa umakini mkubwa na uelewa wa hali ya juu, huku akiwa ametulia.

Jengo kubwa mfano wa darasa lililo na kuta zenye rangi ya kijani kibichi, huku juu kukiwa kumeezekwa na ndani ya jengo hilo wakionekana watu wanaojifunza jambo fulani; wakiwa wamekaa kwenye viti: vyeupe vya plastiki vya bluu na vyekundu.

Sehemu ya nje ya jengo kubwa lililowezekwa kwa paa huku kando kukiwa na miti mbalimbali mikubwa iliyo na majani yaliyostawi vizuri huku katika sehemu hiyo kukiwa kumepangwa madawati ya mbao madogo na wanafunzi wakiwa wamekaa wakijifunza kwa umakini mkubwa

Mafunzo yanayoendelea kutolewa katika moja ya darasa kubwa huku wakionekana wake kwa waume walioketi katika viti vya mbao na meza kubwa wakiendelea kujifunza na kusikiliza

Mkusanyiko mkubwa wa wanafunzi waliovaa sare za nguo tofauti wakiwa na rika tofauti tofauti la utu uzima wakiwa wamekaa katika viti vya plastiki wakiendelea kujifunza ndani ya darasa.

Moja ya ufundishaji na utoaji wa elimu kwa vitendo, wakionekana watu wanaojifunza baadhi wakiwa wamevaa barakoa na kuangalia jambo fulani na kujifunza kupitia kompyuta ya mezani iliyo juu ya meza.

Elimu isiyokuwa rasmi ni moja ya elimu, iliyo na tija na kipaumbele katika utoaji wa elimu kwa watu wazima, maana huwasaidia katika kujikwamua katika mbinu mbalimbali za kujifunza.

Sehemu ya darasa iliyo na meza kubwa za mbao, huku wakionekana wanafunzi wanaojifunza kwa vitendo, na baadhi wakiwa wanaangalia jambo fulani katika komyuta kubwa; na huku mmoja akiendelea kuandika.

Eneo kubwa la wazi, lililo nje katika mandhari nzuri ya kuvutia, iliyo na shamba darasa. Huku tukiona wanafunzi walioketi katika viti, wakiendelea kujifunza juu ya kilimo bora cha kisasa.

Sehemu kubwa ya chumba cha darasa, kilicho na ubao mkubwa wa rangi nyeupe na huku wakionekana wanaume wawili waliokuwa wakiandika jambo fulani katika karatasi na mmoja akiwa anabandika katika ubao huu.

Moja ya shamba darasa lililo katika sehemu ya wazi iliyo na mandhari nzuri, yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, wakionekana wanamama waliosimama wakimsikiliza mtoa mada wa elimu hiyo kwa umakini.

Moja ya elimu zinazotolewa kwa elimu ya watu wazima. Wakionekana wanawake walioketi juu ya meza kubwa ya mbao, wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini mkubwa yanayofundishwa.

Katika chumba kilicho kikubwa kilichoezekwa kwa paa la mabati na kushikiliwa na mbao, kikiwa na meza kubwa na akionekana mwalimu anayetoa maelekezo mbele ya wanafunzi walioshika madaftari na kalamu.

Jengo kubwa lililo na chumba kizuri chenye rangi ya maziwa, na viti vya chuma vyenye rangi nyeupe, ikiwa na mandhari nzuri ya kujifunza katika elimu inayotolewa, isiyokuwa rasmi katika umri wa watu wazima.

Chumba kikubwa mfano wa darasa lililojengwa kwa kuta za matofali ya kuchoma na kuezekwa kwa bati na huku kukiwa na mlango mdogo na sehemu ya mbele kukiwa na bango lililo na picha, hii ikiashiria kwamba mafunzo yanaendelea kutolewa katika chumba hicho.

Darasa kubwa lenye wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamekaa katika madawati ya mbao huku wakiwa wanafanya mitihani ili kujipima katika mafunzo waliyopata.

Kijana anayetoa mafunzo na maelekezo katika chumba cha darasa la elimu ya watu wazima na hii ikionyesha ni moja ya mafunzo yatolewayo katika watu wenye rika mbalimbali ili kuendeleza ujuzi katika maisha yao.

Ni namna mojawapo ya kujifunza katika umri mkubwa akionekana mwanamama anayejaribu kuandika hesabu katika ubao mweusi, huku mtoa mada akiwa amesimama akimwangalia na kumwelekeza.

Jengo kubwa lililo na kuta zilizojengwa vizuri na madirisha makubwa ya vioo na ndani ya chumba hicho katika jengo wakionekana watu wazima wanaojifunza jambo fulani huku wakiwa wanasikiliza kwa umakini mkubwa.

Mwanamama aliyevaa kofia kubwa na khanga aliyojifunga katika kiuno chake, huku akiwa anaandika yale aliyoyaelewa na kujifunza katika ubao ikiwa ni herufi pamoja na namba mbalimbali.

Moja ya darasa lililo na wanafunzi waliyokaa katika meza wakiwa na kompyuta za mezani, wakiendelea kujifunza kwa umakini na huku wakifuatilia mafunzo katika kompyuta hizo na kuwa wameketi katika viti.

Chumba cha darasa kikiwa na meza kubwa ya mbao na watu waliozunguka katika meza hiyo na juu ya meza kukiwa na daftari na faili ndogo mbalimbali na mwalimu akionekana kuandika juu ya jambo fulani katika meza na karatasi iliyopo hapo.

Chumba kikubwa cha darasa, kilichosheheni na kujaa watu wengi waliokaa katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, huku wakiangalia mbele kwa umakini mkubwa. Hii ikiashiria kwamba wanaendelea kupata mafunzo katika elimu yao.

Moja ya darasa likiendelea kutoa mafunzo katika wanafunzi wa jinsia na taifa tofauti, waliokaa darasani wakisikiliza mafunzo hayo kwa umakini; na wakiwa wanafatilia kutoka katika kompyuta iliyoko mezani.

Mwanamke aliyekaa katika meza na kiti huku akiwa mbele yake na kompyuta na barakoa aliyoivaa, huku kukiwa na wanaume wanaomuelekeza kwa pamoja juu ya jambo fulani ili asiweza kusahau.

Darasa lililosheheni watu waliokaa wa rika na jinsia tofauti, huku wakiwa na nyuso za tabasamu na furaha wakipiga makofi kupongeza juu ya jambo fulani.

Chumba cha darasa kilicho na meza kubwa ya mbao yenye rangi ya kahawia, huku wakionekana watu wanao jifunza vitu fulani, huku wakiwa wameweka makaratasi yaliyo andikwa katika meza, huku wakiendelea kujisomea.

Darasa lililo na madawati makubwa ya mbao, na juu ya madawati hayo wakiwa wamekaa wanafunzi wanaojifunza jambo fulani, wenye jinsia tofauti na juu ya dawati hilo kukiwa na vitabu na madaftari.

Sehemu ya chumba mfano wa darasa kilicho na wanafunzi walioketi katika viti na meza huku akiwa wanaandika katika makaratasi kwa hali ya utulivu ikiashiria kwamba wako kwenye zoezi la upimaji wa masomo waliyojifunza.

Wanafunzi walioketi katika nyuso za furaha huku baadhi wakiendelea kusikiliza na kufuatilia mafunzo yanayotolewa, na baadhi wakiwa wanapongeza kwa mikono.

Jengo kubwa mfano wa darasa lililo na madirisha makubwa ya vioo, huku ndani kukiwa na meza kubwa za mbao zilizoshikiliwa kwa vyuma, na huku wakionekana watu katika makundimakundi wakiendelea kujifunza.

Mafunzo yatolewayo kwa njia za kompyuta za mezani yakiendelea katika chumba kilicho na safu ndogo, iliyo na vitabu na huku ukutani kukiwa na vipeperushi vya aina mbalimbali, na wanafunzi wakiendelea kujifunza kwa furaha kubwa.

Chumba mfano wa darasa kilicho na kuta za rangi ya maziwa na dirisha dogo lenye pazia jekundu; huku wakionekana watu waliokaa katika mfumo wa duara wakiwa juu ya viti vyenye rangi ya bluu, huku wakiwa baadhi wameshika karatasi na peni katika mikono yao.

Moja ya darasa lililo na meza kubwa ya rangi ya kahawia huku juu ya meza kukiwa na kitabu kikubwa na kando, akionekana mtoa mada aliyeshika kalamu na mwingine daftari wakiendelea kujifunza kwa umakini.

Jopo la wanafunzi waliokusanyika sehemu fulani iliyo wazi, huku akiwa katika mataifa tofautitofauti; huku mmoja akiwa ananyosha mkono juu mfano wa kuashiria jambo fulani.

Mwanaume aliyeketi katika chumba kikubwa mfano wa chumba cha vitabu kilicho na safu kubwa zilizopangwa vitabu na majarida mbalimbali, huku wakiendelea kujisomea kwa utulivu mkubwa katika moja ya meza na viti.

Darasa lililo na utulivu mkubwa, wakionekana wanafunzi wanaotabasamu, wa jinsia tofauti za kike na kiume wakiwa wamezunguka meza ndogo, huku wakiendelea kujifunza kwa vitendo.

Moja ya sehemu ya darasa wakionekana watu wazima walio na busara, huku wakionekana wengine waliofunika vichwa vyao ikionesha kuwa ni heshima kubwa; na wanaume wakiwa wameshika karatasi na kalamu katika mikono yao.

Darasa kubwa lililo na mandhari nzuri na paa iliyo na taa ndefu nyeupe, na mbele kukiwa na mwalimu aliyesimama mbele ya ubao mweupe akiendelea kufundisha kundi kubwa la wanafunzi waliokaa katika meza kubwa za rangi nyeupe.

Katika chumba kikubwa, kilicho na wanafunzi wenye jinsia ya kiume waliokaa na kumsikiliza mtoa mada aliyevaa nguo nyeusi, akiwaelekeza jambo fulani kwa umakini mkubwa kwa vitendo.

Chumba cha darasa kikiwa na wanafunzi katika elimu ya watu wazima. Walio kaa katika viti na huku wakiwa wameweka, baadhi ya madaftari na vitabu juu ya meza zilizopo katika darasa hilo.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na mandhari ya kupendeza iliyo na taa zinazoning'inia katika darasa hilo, huku meza zilizofunikwa kwa vitambaa vya kijani pamoja na nyeupe, vikiwa vimepambwa vizuri na wanafunzi wakiendelea kujifunza kwa njia ya picha na televisheni.

Wanafunzi walio na nyuso za furaha, waliopata kufundishwa katika chumba fulani, wakiwa tayari kujibu maswali na baadhi wakiwa wamenyanyua mkono juu, kuashiria kujua na kueleza jambo fulani.

Mwalimu aliyesimama amevalia koti, akiendelea kuwaelekeza wanafunzi katika elimu ya watu wazima, waliokaa katika madawati, na vitabu na kalamu vikiwa juu ya meza, huku wakimsikiliza kwa umakini.

Ni moja ya utoaji wa elimu ya watu wazima, wakiwa katika chumba kidogo chenye mandhari nzuri na ya kupendeza, huku baadhi wakiwa wanatoa maelekezo na kujifunza kwa kutumia kompyuta iliyoko mezani.

Mandhari nzuri ya kujifunza iliyo katika sehemu ya uwazi kando ya shamba zuri lililo na mahindi yaliyo na rangi ya kijani kibichi huku kukiwa na viti vilivyopangwa na watu wakiendelea kujifunza juu ya shamba darasa.

Sehemu kubwa ya darasa, kukiwa na wanafunzi walioketi katika madawati ya mbao, huku wakiwa wamejiinamia kwa utulivu, ikiashiria kuwa wako katika mitihani ya kujipima kile walichojifunza na kufundishwa na waalimu.

Wanafunzi walio na nyuso za furaha, waliovalia mavazi ya aina mbalimbali wake kwa waume, wakiwa ndani ya chumba huku wakiwa na kompyuta mpakato, juu ya meza zao na huku wakiendelea kujifunza.

Mwalimu anayekabidhi cheti kwa mwanafunzi aliyehitimu mafunzo yake, huku akiwa amemshika mkono kwa kumpongeza. Mwanafunzi huyo akionyesha sura ya tabasamu na furaha baada ya kuhitimu mafunzo hayo.

Jengo kubwa lenye mandhari nzuri ya kisasa lililo na kuta na paa iliyo na taa ndogo zenye rangi nyeupe, huku ikiwa na madawati marefu yaliyokaa nusu duara, na ndani kukiwa na wanafunzi wengi waliyokaa kwenye madawati wakijifunza.

Watu watatu walioketi katika sehemu ya wazi iliyo na nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanawake wawili na mwanamume mmoja, na juu ya meza ndogo ya duara kukiwa na vitabu na vipeperushi mbalimbali, na baadhi wakiwa wameshika kalamu mkononi.

Moja ya darasa la elimu ya watu wazima huku wakionekana wanafunzi waliovaa kofia zenye rangi nyeupe na mavazi mbalimbali wakiwa wamekaa katika madawati ya mbao wakiwa na makaratasi na kuendelea kujifunza.

Darasa linalotoa elimu ya watu wazima huku wakionekana wanafunzi waliokaa katika chumba wakiwa wamevaa mavazi mbalimbali, na mmoja akiwa amenyoosha mkono kuonyesha kutaka kuchangia mada.

Moja ya chumba cha darasa, kilicho na kuta za rangi ya kijani kibichi, huku ndani ya chumba hicho kukiwa na mkusanyiko wa watu wazima wanaofundishwa jambo fulani. Na huku mtoa mada akiwa amesimama.

Sehemu ya wazi iliyo na madhari ya vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, huku wakionekana wanaume waliosimama na kando kukionekana kukiwa na meza za mbao za kujifunzia. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya mafunzo ya useremala kwa njia ya vitendo.

Jengo kubwa lililo na chumba mfano wa darasa lililo na mlango mkubwa uliowazi, lililopangwa viti vya plastiki venye rangi ya karoti, huku kukiwa na wanafunzi ndani waliokaa kwenye mstaria na mwalimu aliyesimama akiendelea kuwafundisha.

Moja ya wanafunzi waliohitimu elimu yao ya watu wazima, akiwa ametunukiwa cheti, huku akiwa amekishika katika mikono yake. Akiwa amevalia joho lenye rangi nyeusi, akiwa mwenye furaha kubwa.

Chumba cha darasa, wakionekana wanafunzi wakiwa na sura za kutabasamu, huku wengine wakiwa wamekaa na kusikiliza kwa umakini. Hii ikiashiria ni mfumo wa utoaji wa elimu katika wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu.

Ni moja ya utoaji wa mafunzo katika elimu ya watu wazima huku akionekana mtoa mada aliyesimama mbele katika meza kubwa ndefu, na baadhi ya wanafunzi wakiwa wamekaa katika viti na meza kubwa za mbao huku baadhi wakiwa wamefunika pua na midomo kwa barakoa.

Sehemu ya shamba darasa, huku wakionekana wanafunzi walioketi na viti kando ya shamba zuri la mahindi, lililo na mahindi yenye kijani kibichi, huku mwalimu wa kilimo akiendelea kuwasisitiza na kuwafundisha.

Katika utaratibu wa kutoa mafunzo ya elimu ya watu wazima, huku wakionekana wanamama waliyokaa katika kiti kirefu cha mbao katika mistari miwili, huku mbele ya darasa hilo kukiwa na mwanababa aliyevaa flana nyeupe akiendelea kutoa mafunzo.

Mwanamke anayetabasamu jamii ya kimasai, akiwa mbele ya ubao akionyesha kwa umakini baadhi ya herufi alizoziandika yeye mwenyewe kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe.

Kijana aliyesimama mbele, akiwa anasikiliza kwa umakini kile anachofundishwa na baadhi ya vijana wenzake, wakiwa wamesimama kwa nyuma wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini.

Sehemu ya chumba cha darasa kilicho na picha iliyobandikwa daftari jeupe au karatasi iliyo na maandishi na sehem ya pembeni ya mlangoni kukiwa na vipeperushi na vitu vilivoning'inizwa, huku katikati kukiwa na wanafunzi walioketi kwenye viti.

Chumba kidogo kilichosheheni wanafunzi waliyokaa katika makundi mbalimbali wa jinsia tofauti, wakiendelea kujifunza kwa vitendo na akionekana mwalimu aliyeshikilia karatasi jeupe lililo na maandishi ya kalamu nyeusi.

Mafunzo yakiendelea kutolewa katika elimu ya watu wazima, katika chumba kilicho na ubao mkubwa mweupe ulioandikwa, na huku kukiwa na mabenchi yenye rangi ya kahawia na viti vya plastiki vyenye rangi ya kijani.